Muonekano wa nje wa mashine maalumu inayotumika kwenye huduma za kibenki kama vile, Kutoa pesa bila kuwepo kwa mhudumu yeyote ambae anakuwa anamsaidia mteja.

Vijana wawili wa kiume watanashati, wamesimama nje ya moja ya benki, baada ya kupatiwa huduma bora na nzuri wanazostahili, na sasa kuanza safari ya kuelekea maeneo yao ya makazi.

Mwonekano wa nje wa benki ijayoitwa "Equity", ndani wamesimama wateja na mwingine ameegemea dawati la mhudumu, akiendelea kupata maelekezo ya kina, kuhusiana na huduma aliyoifuata.

Vinywaji vingi vikali vinauzwa ndani ya baa kubwa ambavyo vimewekwa kwenye vifungashio tofauitofauti. Huku vikiwa na maandishi yanayo elezea kiasi cha ulevi na aina ya bidhaa inayouzwa.

Vinywaji mbalimbali vinauzwa ndani ya baa, vikiwa vimewekwa kwenye vifungashio tofauti tofauti huku vingine vimeandikwa maelekezo ya kiasi cha cha ulevi kilichopo ndani yake na siku ambayo bidhaa itaisha muda wake wa matumizi.

Watu wengi wanaume kwa wanawake, wamejaa ndani ya baa,, huku wamevalia mavazi maalumu kwa ajili ya kutoka usiku. Wakiendelea kucheza muziki na kufurahia vinywaji vya aina tofauti tofauti hasa vile vyenye kilevi.

Vinywaji mbalimbali vinauzwa ndani ya baa vyenye ukubwa, mwonekano na ndani ya vifungashio tofauti tofauti huku maandishi yakielezea kiasi cha ulevi kilichopo ndani yake na siku ambayo bidhaa itaisha muda wa matumizi.

Vinywaji mbalimbali vinauzwa ndani ya baa, vimewekwa kwenye vifungashio tofautitofauti kulinganga na ukubwa na ubora, huku maandishi yakielezea kiasi cha pombe iliyomo ndani yake.

Magari mengi yanauzwa dukani yenye muonekano sawa, rangi pamoja na ubora kuwasubiria wateja mbalimbali wanaokuja kukodisha na baadae kurudisha au hata wale wanaonunua moja kwa moja.

Magari yanauzwa dukani yenye muonekano rangi na ubora tofauti tofauti kwa ajili ya wateja wanaokodisha kwenda kuyatumia na baadaye kurudisha au wale wanaokuja kununua moja kwa moja.

Magari yanauzwa dukani yenye muonekano na rangi tofautitofauti za kuvutia, tayari kwa wateja wanaokuja kukodisha na baadaye kuyarudisha au wale wanayoyanunua moja kwa moja.

Friji chakavu lenye mlango mmoja ambalo liliwahi kutumika kuhifadhia bidhaa mbalimbali hasa zinazotokana na maziwa, sasa halitumiki tena na limewekwa ndani ya nyumba.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali hasa zile zinazotokana na maziwa tayari limefunguliwa, wanaume wanne wamefika, wanasubiria kupata huduma ambayo wameiagiza tayari.

Nje ya duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, dereva wa bodaboda tayari amefika kuleta mzigo ambao utaingizwa ndani, na kuwekwa kwenye vifungashio maalumu kwa ajili ya wateja.

Kibanda kinachouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa ya ng’ombe au ya mbuzi tayari kimefunguliwa, huku mazingira yakiwa safi na salama na muuzaji ameketi ndani kuwasubiria wateja.

Duka linalouza mbalimbali zinazotokana na maziwa kama vile ya mbuzi na ng'ombe, muuzaji ameketi ndani akisubiria wateja wake waweze kufika.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali hasa zile zinazotokana na maziwa limefunguliwa tayari na wateja wamejaa wakiwa wanasubiria kila mmoja apate nafasi ya kupewa huduma aliyoifwata.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka huku jokofu lenye mlango mmoja, limesimamishwa pembeni ya ukuta lenye maandishi yanayoashiria ndani yake zinatunzwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa hasa ya ng’ombe au ya mbuzi, muuzaji akiwa amevalia koti jeupe akiendelea kuyapanga ili yawe na muonekano mzuri kwa kila mteja anayekuja kununua.

Jokofu lenye mlango mmoja limesimamishwa nje ya chumba, rangi zake nyeupe na nyekundu hulifanya liwe la kuvutia zaidi. Maandishi yakionyesha ndani zinatunzwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa kama vile ya ng’ombe au ya mbuzi, na tayari limefunguliwa kusubiria wateja, huku mazingira yake ya nje yakiwa siyo safi wala salama.

Jokofu kubwa lenye milango miwili lililopambwa kwa rangi nyeupe, ya bluu na kijani huku maandishi meupe yakiashiria ndani zinatunzwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa ili kuweza kupata ubaridi.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa kama vile ya ng’ombe au ya mbuzi lipo limefinguliwa tayari, wateja wakiwa wameunga mstari ili kuweza kupata huduma hii muhimu wanayoihitaji.

Jokofu lenye mlango mmoja limesimamishwa nje ya nyumba kando ya ukuta, tayari limesafishwa ili likauke na baadaye kuhifadhiwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa; huku mazingira ya nje yakiwa sio safi na salama kwa ajili ya wakazi.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa kama vile ya ng’ombe au mbuzi, limefunguliwa wateja wamefika wakiendelea kufurahia kile ambacho wamekiagiza.

Bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa zinauzwa dukani, zimefungashwa kwenye vifungashio tofautitofauti huku mwanaume anayeuza amesimama imara kuwasubiria wateja wake.

Jokofu lenye mlango mmoja limesimamishwa nje ya chumba, rangi nyeupe na ya bluu inalifanya liwe la kuvutia zaidi huku maandishi yakiashiria ndani yanatunza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, kama vile, ya ng'ombe, ya mbuzi, au ya kondoo, tayari limefunguliwa, dirisha likiwa wazi kusubiria wateja wanaokuja kuagiza zile wanazozihitaji, za moto au za baridi.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, tayari limefunguliwa na wateja wamefika na kusimama dirishani, huku wakisubiri kupatiwa huduma ambazo tayari wameagiza kwa muuzaji.

Jokofu la mlango mmoja limesimamishwa ndani ya chumba likipambwa kwa rangi zake nzuri ya nyeupe, nyeusi na ya bluu. Huku maandishi yakimaanisha ndani zinatunzwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa ili zipate ubaridi wa kutosha kwa ajili ya wanunuzi.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali, zinazotokana na maziwa ya mbuzi au ya ng'ombe tayari muuzaji ameshika chombo akimpimia mteja ambaye ameagiza.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa limefunguliwa na tayari wateja wamefika na kuweka foleni ili kuweza kupata huduma wanazozihitaji.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa limefunguliwa na tayari wanaume wawili wamefika wakisubiria kupata huduma walizoagiza, huku mmoja akiwa amehudumiwa tayari.

Duka linaloouza bidhaa mbalimbali hasa zinazotokana na maziwa, lipo wazi, na mteja anaetumia chombo cha usafiri aina ya bodaboda, ameiegesha pembezoni mwa barabara na kuingia ndani ili kuweza kupata huduma anayohitaji.

Mfanyabiashara wa samani mbalimbali zinazotengenezwa kwa kutumia mbao, akiwa ofisini kwake aliyoiweka kando ya barabara ya vumbi, anaendelea na kazi zake za kila siku, kuhakikisha anawapatia wateja wake vitu walivomuagiza.

Kitanda kilichosanifiwa vizuri na kuchongwa kwa ustadi wa hali ya juu kwa kutumia mbao, kipo tayari kwa ajili ya matumizi hasa ya mabweni ya wasichana wa shule za sekondari, kikiwa na sehemu mbili za kulala, ya chini na ya juu.

Samani mbalimbali za nyumbani zinauzwa ikiwa ni pamoja na meza na viti vyake, vilivyochongwa kwa ustadi na ubora wa hali ya juu na kupakwa rangi ambayo ni hafifu isiyong’aa sana ili kupendezesha nyumba.

Samani mbalimbali zinauzwa dukani zikiwemo: picha za ukutani, meza, na viti vilivyosanifiwa na kuchongwa vizuri kwa kutumia mbao. Huku masofa yakiwa na vitambaa vizuri vyenye rangi isiyong'aa sana.

Samani mbalimbali zinauzwa dukani, ikiwa ni pamoja na picha za ukutani, saa, meza na viti vilivyo sanifiwa na kuchongwa vizuri kwa kutumia mbao ili kupatia nyumba mwonekano wa kisasa.

Samani mbalimbali zinauzwa dukani, ikiwa ni pamoja na picha nzuri za ukutani, meza, viti tofautitofauti, huku sofa zikiwa zimepambwa kwa vitambaa vyenye rangi hafifu, na ile inayong'aa sana kwa ajili ya matumizi ya hotelini au sehemu za biashara.

Samani mbalimbali za nyumbani zinauzwa dukani, yakiwepo makabati ya milango miwili, sofa zilizochongwa na kuvalishwa vitambaa vyenye rangi isiyong'aa sana ili kufanya muonekano wa nyumbani kuwa unaovutia zaidi.

Samani za nyumbani zinauzwa ikiwa ni pamoja na viti aina ya sofa zilizochongwa na kutengeneza vizuri na baadaye kuvikwa vitambaa vyenye rangi hafifu ambayo haing'ai sana

Kiwanda kidogo cha mtaani kiinacho tengeneza samani mbalimbali za nyumbani kwa kutumia mbao, tayari kimefunguliwa mwanamke akiendelea na shughuli zake za kila siku ili kuhakikisha wateja wake wanapata bidhaa zao kwa wakati.

Samani za nyumbani zinauzwa dukani ikiwa ni pamoja na meza, viti vikiwa vimesanifiwa na kuchongwa kwa ustadi na ubora wa hali ya juu kwa kutumia mbao na baadae kupakwa rangi inayovifanya vivutie zaidi.

Eneo la mapokezi ndani ya hoteli kukiwa na utulivu wa hali ya juu, huku mteja amefika amesimama mbele ya dawati la wahudumu akiwapa maelekezo ili waweze kumpatia huduma anayoihitaji.

Muonekano wa ndani ya hoteli, ukiwa umepambwa kwa picha mbalimbali za ukutani, pamoja na samani zilizochongwa na kutengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni viti na meza.

Sehemu ya mapokezi ndani ya hoteli wateja wanaume watatu tayari wamefika ,wawili wakiendelea kupata hadithi tofauti tofauti wanazopeana ,wakati wakiendelea kuwasubiri wahudumu waje kuwahudumia.

Mazingira ya ndani ya hoteli yakiwa yamepambwa kwa samani tofautitofauti, zikiwemo zilizochongwa kusanifiwa vizuri kwa kutumia mbao, huku viti aina ya sofa vikiwa na rangi yake iliyopoa, inayovutia kila mteja anayekuja.

Eneo la mapokezi ndani ya hoteli, tayari amefika mteja mwanaume amesimama huku ameegemea meza ya mhudumu, akitoa maelekezo yake ili aweze kupatiwa huduma anayohitaji.

Bidhaa mbalimbali za chakula zinauzwa dukani kama vile mboga za majani, bamia, biringanya na vyote ni kwa ajili ya wateja rejareja wanaoenda kutumia nyumbani.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa dukani, kwa ajili ya wanajamii waliozunguka eneo hili, ikiwa ni pamoja na nyanya, vitunguu maji, karoti, pilipili hoho, vyote vikiwa kwa bei nafuu na wanayoistahimili.

Vyakula vya kiasili vinauzwa sokoni, ikiwa ni pamoja na mihogo ya vijijini, ambayo huliwa kwa kuchomwa chini ya mkaa mpaka kuiva na baadaye kuandaliwa; ikiwa pembeni ya kinywaji kama vile maziwa au chai ya rangi.

Bidhaa mbalimbali za matunda zinauzwa sokoni, ikiwa ni pamoja na maembe, machungwa, maepo na muuzaji mwanaume ameketi huku ameshika tama, kutokana na upungufu mkubwa wa wateja.

Mama mjasiriamali na mchapakazi tayari amefika sokoni mapema kabisa amepanga bidhaa zake mezani, huku akiwa na furaha tele anawasubiria wateja wake waweze kufika.

Watu wengi wanawake kwa wanaume wamejaa ndani ya soko wakiendelea kuzunguka, huku na kule ili kuchagua bidhaa mbalimbali zinazouzwa ikiwa ni pamoja na pochi za mtumba kwaajili ya akina dada.

Bidhaa mbalimbali za vyakula zinauzwa sokoni ikiwa ni pamoja na nyanya chungu, pilipili hoho, karoti, nyanya, vitunguu maji vyote kwa ajili ya wateja wanaokuja kununua rejareja kwa matumizi yao ya nyumbani.

Vyombo mbalimbali vya nyumbani vinauzwa sokoni zikiwemo sahani, bakuli, sufuria, vijiko wateja ni wengi wakiendelea kuchagua ili baadae kulipia na kuelekea nyumbani.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa sokoni ikiwa ni pamoja na nyanya, pilipili hoho, nanasi, karoti, nafaka ambazo zinauzwa kwa wateja wale wa rejareja wanaonunua kwa ajili ya matumizi yao binafsi ya nyumbani.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa sokoni ikiwa ni pamoja na mikanda yenye ukubwa, urefu na rangi tofautitofauti pamoja na viatu vya kike na vya kiume.

Bidhaa mbalimbali za chakula zinauzwa sokoni, vikiwemo: vitunguu maji, nyanya chungu, kabichi, viazi mviringo na vyote vinauzwa kwa wateja wa rejareja ambao wanaenda kutumia nyumbani na sio kwenye ya biashara.

Wanawake wajasirialia mali wanauza bidha mbalimbali sokoni ikiwa ni pamoja na mboga za majani, nyanya, vitunguu maji, karoti vyote nikwajili ya wateja wanaonunua rejareja.

Bidhaa mbalimbali za vyakula zinauzwa sokoni, ikiwa ni pamoja na mchele, mboga za majani, kama vile; figiri na matembere, vyote wakiuziwa wateja wa rejareja wanaokwenda kutumia majumbani.

Bidhaa mbalimbali za vyakula ya nyumbani zinauzwa sokoni, kama vile: dagaa, samaki, nyanya, vitunguu maji, karoti, matunda, na mboga za majani, kwa ajili ya watumiaji wanaozipeleka nyumbani.

Mwanaume mjasiriamali akiwa sokoni, akiendelea kuuza bidhaa zake alizozipanga chini, kama vile: vitunguu maji, machungwa, bamia na vyote akiwauzia wateja wa rejareja wanaoenda kuvitumia majumbani.

Muuzaji anaeuza nazi kwa kutembeza mitaa mbalimbali, ameziweka nje na kuingia ndani ya kibanda kinachotoa huduma mbalimbali za kifedha ikiwa ni pamoja na kuweka na kutoa.

Bidhaa mbalimbali za watoto wa kike zinauzwa ndani ya jengo kubwa, ikiwa ni pamoja na viatu vyenye rangi na ukubwa tofautitofauti na magauni yaliyotundikwa yanayovutia kila mteja anayeingia.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya jengo kubwa, ikiwa ni pamoja na nguo za kike na za kiume. Wateja ni wengi wakiendelea kuzichagua kabla ya kwenda kuzilipia na kununua.

Nguo za kiume tofautitofauti zinauzwa ndani ya jengo kubwa la biashara huku tangazo likielezea bei yake imepunguzwa hadi asilimia arobaini.

Nguo zinauzwa ndani ya jengo kubwa la biashara zikiwa na muonekano wa rangi na ukubwa tofauti tofauti kwa ajili ya kila mteja anaekuja kuchagua kuzijaribisha kabla ya kwenda kulipia na kuzinunua.

Watu wengi wamejaa ndani ya jengo kubwa la kibiashara zinazouzwa bidhaa mbalimbali kwa bei nafuu zikiwemo pochi kwa ajili ya wanawake, mikanda na viatu vya kiume.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, eneo lililotengwa maalumu kwa ajili ya mboga za majani na matunda, yakiwa yamekaa vizuri na kupendeza kama vile nanasi na ndizi mbivu, vyote vikiuzwa kwa wateja wa rejareja.

Mteja mwenye umakini wa hali ya juu, akiwa ndani ya duka kubwa la kisasa ameshika bidhaaa na kusoma kwa kina ili aweze kuelewa matumizi sahihi na siku ambayo inaisha muda wake.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa eneo maalumu lililotengwa kwaajili ya vinywaji baridi vimepangiliwa vizuri kwenye mistari iliyonyooka vikiwa kwenye vifungashio vya chupa za plastiki pamoja na maboksi.

Bidhaa mbalimbali za vyakula zinauzwa dukani, kama vile karoti, nyanya, vitunguu, nanasi, ndizi mbivu, pamoja na pilipili hoho, yote kwa ajili ya wateja wanaonunua rejareja.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa na la kisasa zikiwa zimewekwa kwenye mpangilio mzuri na unaopendeza kwa kila mteja anayekuja kuzichagua, kukagua kabla ya kwenda kulipia na kuelekea nyumbani.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa la kisasa zikiwa zimewekwa kwenye vifungashio tofautitofauti, vyenye maandishi ya namna ya kutumia na siku ambayo itaisha muda wake.

Bidhaa mbali mbali zinauzwa ndani ya soko kubwa na la kisasa zikiwemo soda kwenye vifungashio tofauti tofauti, huku vinywaji vikali vikiwa vimepangwa vizuri kwa ajili ya kila mteja anaepita kuchagua, kuvikagua kabla ya kununua.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa la kisasa, nyingi zimewekwa kwenye vifungashio aina ya boksi ikiwa ni pamoja na zile zinazotumika kwa ajili ya afya ya kinywa.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa na la kisasa, ikiwa ni pamoja na vinywaji baridi kama vile soda na juisi ambazo zimewekwa kwenye vifungashio tofautitofauti.

Vyombo mbalimbali vya nyumbani vinauzwa ndani ya duka kubwa na la kisasa, vikiwa vimepangiliwa na rangi zake nzuri tofautitofauti, huku mteja akipita na kuchagua ili apate vile anavyovihitaji.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa na lakisasa, zikiwa kwenye vifungashio tofautitofauti, huku mwanamke anaepita kununua akiendelea kuchagua ili baadae kwenda kuzilipia na kuanza safari ya kurejea nyumbani.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa la kisasa huku mwanamke akipita na kapu mkononi mwake akiendelea kuzichagua zile ambazo anazihitaji kabla ya kwenda kuzilipia.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa kisasa wateja ni wengi, wakizunguka huku na kule wakichagua zile wanazozihitaji na baadae kwenda kuzilipia na kuanza safari ya kurejea nyumbani.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa la kisasa, zimepangwa kwa mstari ulionyooka huku wateja wakipita na vikapu mikononi mwao ili kuweka zile ambazo wanazichagua na baadae kwenda kuzilipia.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa na la kisasa, zimepangwa vizuri kwenye mashelfu na mistari iliyonyooka, inayofanya kumvutia kila mteja anayepita kuangalia kabla ya kununua.